Chupa ndogo ya dawa ya sindano. Chupa imefungwa kwa kifuniko cha rangi ya buluu. Kwenye lebo kuna maandishi yanayoelezea aina ya chanjo. Imeandikwa kuwa ni ya surua, matumbwitumwi na rubella. Chupa imewekwa kwenye boksi ya rangi ya buluu na kijivu.

Watoto wamesimama karibu na tangi la maji la rangi ya bluu, mmoja ameshika chupa ndogo mkononi. Tangi lina maandishi meupe upande wa mbele. Majengo ya mawe yanaonekana nyuma yao. Ardhi ina rangi ya udongo mwekundu.

Mkulima amevaa mavazi ya kinga ya rangi nyeupe, mkono yake imefunikwa kwa glavu za bulu ana kifaa cha kunyunyuzia dawa mikononi, ananyunyuzia mimea kwenye shamba lenye majani mengi. Kifaa cha kunyunyuzia kimebebwa mgongoni.

Darasa lenye wanafunzi waliokaa kwenye madawati ya mbao mwalimu amesimama mbele akiandika ubaoni kwa chaki, mwanafunzi amevaa sare ya rangi ya bluu na mapinda ya wawili kilammoja anaelekeza macho yake ubaoni akifuatilia somo, chumba cha masomo kina kuta rangi ya kahawia.

Mikono yenye glavu za buluu inashikilia sindano na chupa ya dawa, sindano inaelekezwa kwenye kifuniko cha chupa hiyo, chupa imeandikwa MMR kwa herufi kubwa kioevu cha dawa kimejaa ndani ya chupa mandhari ya nyuma ni rangi ya njano angavu.

Chupa ndogo ya dawa yenye lebo ya rangi ya bluu na nyeupe ikona sindano yenye kiwango cha kipimo cha kiwango cha dawa karibu na chupa hio. Pia kuna pamba inayokunjwa karibu na sehemu ya chini ya picha , mandhari ya nyuma ina rangi mchanganyiko za bluu.

Nyumba zilizojengwa kando ya mto maji ya mto yamejaa na yana rangi ya kahawia kutokana na tope, baadhi ya nyumba za mabati zimebomoka kutokana na mafuriko, magogo na mabati yamebaki kwenye kingo za mto majengo ya mawe yako nyuma ya nyumba zilizoharibika.

Eneo kame lenye udongo wa mawe na changarawe pamoja na mti mmoja uliokauka bila majani. Angani kuna mawingu machache na anga la blue ,ishara kwamba eneo hili halina mvua ya mara kwa mara. Mandhari inaonyesha hali ya ukame ama jangwa.

Mtu amevaa glavu za matibabu akiashika mikono za mgonjwa. Ngozi ya mgonjwa inaonekana kuwa na vidonda au majeraha. Mtu anayetoa huduma amevaa nguo ya kinga ya rangi ya manjano. Huduma hii inaashiria matibabu au uchunguzi wa kiafya.

Mtu aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga, anatumia kifaa maalum cha kuingizia dawa kwa ustadi. Eneo linaonekana limejaa mizigo iliyofunikwa kwa tarubai. Rangi mbalimbali za vifuniko zinaonekana, ikiwemo bluu na kijivu.

Mhudumu wa afya za kinywa akiwa amevaa barakoa na miwani ya Kinga. Amemaliza kumng'oa jino na anashikilia kwa kutumia kifaa cha meno. Mgonjwa anayevaa fulana ya buluu ameketi kwenye kiti cha matibabu akiwa na mdomo wazi.

Chupa ya chanjo ya MMR, chupa imewekwa juu ya uso mweupe imeandikwa majina ya magonjwa inayozuia kuna kofia ya chupa yenye rangi ya fedha, mandhari ya nyuma yanaonekana meusi.

Eneo la makazi lililofurika na maji baada ya mvua kubwa au mafuriko, maji yamejaa hadi kufunika sehwmu kubwa ya uwanja na kufikia ukuta za nyumba, hali iliyoweza kuharibu mali na kuhatarisha maisha ya wakazi.

Mtu amevaa mavazi ya kujikinga ya rangi ya bluu. Amevaa pia glavu nyeupe na barakoa ya gesi. Dumu la njano lipo mkono wa kushoto na la bluu mkono wa kulia. Sehemu anayosimama inaonekana kuwa kiwandani.

Kibanda cha nyasi kilichojengwa kwenye ardhi kavu. Kimezungukwa na vijaka vichache na miti mifupi. Anga linaonekana kuwa safi na lina mawingu mepesi. Kuna mtungi wa plastiki ulio wa njano uliowekwa karibu na kibanda. Mtu amevaa vazi la rangi ya machungwa na kutembea kwenye eneo hilo.

Boksi la chanjo ya homa ya manjano, chupa tano ndogo zikiwa zimetandazwa mbele ya boksi, kila chupa imeandikwa kwa maandishi meusi na njano, boksi limechomeka rangi ya manjano na nyeupe.

Mkono uliovaa glavu ya kijani ukishika chupa ndogo ya dawa. Chupa hiyo ina lebo yenye maandishi. Sehemu ya juu ya chupa ina kifuniko cha chuma cha rangi ya fedha. Chini ya mkono huo kuna sindano yenye ncha ya manjano.

Chupa ya virutubisho ya aina ya vitamini, chupa hii ina vidonge vidogo vya rangi ya machungwa na maandiko yanaonyesha Sol-D na maelekezo kwenye lebo yanaeleza kuwa virutubisho hivi vinasaidia afya, mifupa. meno.

Mwanaume amekaa ndani ya nyumba ya udongo. Amevaa kofia nyekundu yenye mapambo na shati la rangi mbili. Mbele yake kuna mizizi na magome ya miti iliyosambazwa chini. Anaonekana kukata au kuchanganya dawa za kienyeji.

Boksi ya vitamini D3, iko na chupa ndogo ya kioo iliyojaa dawa upande wa kulia, rangi kuu za boksi ni bulu na nyeupe, dawa hii imetengenezwa na kampuni ya Madrea Pharmaceuticals.

Mtu mmoja akipima macho ya mwingine. Daktari amevaa shati jeupe na barakoa ya uso. Mgonjwa ameketi kwenye kiti akitazama ndani ya kifaa cha kupima macho. Kuna meza ya rangi ya bluu inayoshikilia kifaa hicho.

Mtu aliyevaa barakoa anapokea sindano kwenye mkono kutoka kwa mhudumu wa afya. Mhudumu huyo amevaa glavu na pia amevalia barakoa pamoja na kofia ya kufunika nywele. Watu wengine wanaonekana nyuma wakiwa katika eneo linalofanana na kituo cha afya.

Chupa mbalimbali za virutubisho vya vitamini D3, baadhi ya chupa ni za plastiki na vifuniko vya rangi tofauti, kuna vidonge kapsuli na gami za matunda mezani chupa ya mbele zinamaandiko ya rangi nyekundu na bluu chupa kubwa ya njano imesimama katikati ya msitari.

Mkeka au kitambaa kilicho tandikwa chini na vitu mbali mbali vya kiasili vikiwa vimewekwa juu yake, kuna mizizi, magome mbegu, majani na matunda ya kijani kama maharagwe mabichi, baadhi ya vitu vimekauka na viingine viko vibichi, inaonekana kutumika kama dawa za kienyeji au viungo.

Pakiti kadhaa za dawa zilizofunguliwa. Kuna chupa ndogo ya kioo yenye kofia ya plastiki ,mbili sacheti ya dawa vimepangwa kwenye kifurushi cha plastiki, boxi Lina maandiko ya rangi ya njano na nyeupe.

Mwanamke anamsaidia mwanamme kunyanyuka, wamekaa chini kwenye zulia lenye rangi mbalimbali. Kuna kiti cha magurudumu kimewekwa nyuma yao. Pia kuna vifaa vya kutembelea pembezoni mwa ukuta. Dirisha kubwa linaonekana upande wa kulia.

Makoko na Vidonge vya aina mbalimbali kuna vidonge inaonekana kwenye bluster inaonekana chupa ya vioo yenye madawa za manjano vidonge vya rangi ya blue na nyeupe vimepangwa katikati.

Viboksi kadhaa vya bidhaa mbalimbali vya kiafya, kila kiboksi kina rangi yake na maandishi yanayoelezea aina ya bidhaa, viunganisho vina picha vya sehumu ya mwili kama mifupa na viungo bidhaa zina majina kama Magnesium.

Kifaa cha kuchuja maji chenye sehemu tatu kuu. Juu kuna tangi la plastiki la kijani kibichi lililowekwa kwenye stendi ya chuma. Katikati kuna chujio ya rangi sawa kilichoshikiliwa kwenye fremu. Chini kuna mtungi mweupe wa plastiki kwa ajili ya kuhifadhi maji safi. Kuna bomba dogo la plastiki la kijani lililoelekeza maji kutoka chujio hadi mtungi.

Mtaalam amevaa mavazi ya kinga ya manjano. Anafanya uchunguzi wa afya kwa ng'ombe. Anachukulia sampuli puani. Barakoa ya gesi imevalia usoni kwa tahadhari. Mkono wa mtaalamu umevalishwa glovu za buluu.

Sanduku linaonyesha bidhaa ya tiba ya ngozi maandishi yameandikwa kwa herufi kubwa kwa uwazi rangi kuu ni machungwa na nyeupe zenye mvuto bidhaa hiyo inaeleza kiwa na nguvu maradufu nembo ya kampuni imechapiswa upande wa mbele.

Mtu amesimama kwenye eneo kama lenye udongo wa rangi ya kahawia. Amevaa vazi refu jeusi likifunika mwili mzima. Nyuma yake kuna mti mkavu usio na majani. Mandhari inaonyesha miti michache iliyokauka.

Chupa ndogo ya plastiki yenye ufuniko wa rangi nyeupe imebandikwa lebo yenye maandishi ya bidhaa. Maneno kwenye lebo yanaonyesha jina Zephania .Rangi ya lebo ni mchanganyiko wa kijani, nyeupe na kahawia.

Chupa ndogo yenye kifuniko cha rangi nyekundu na maandishi kwenye lebo. Pembeni mwa chupa kuna vidonge vinne vyekundu vilivyopangwa kwa mstari. Karibu na vidonge kuna matunda madogo ya buluu yanayoonekana kama blueberries . Sehemu ya nyuma ni ya rangi nyeupe bila mandhari yoyote.

Mama amelala kwenye kitanda cha hospitali. Amemshika mtoto mchanga mkononi mwake. Amevaa gauni jeupe la wagonjwa hospitali. Mtoto amefunikwa kwa blanketi lenye mstari wa buluu na nyekundu. Mama anamwangalia mtoto wake kwa upendo na tabasamu.

Watu wanne waliovaa mavazi maalum meupe ya kujikinga wamebeba vifaa vya kunyunyizia zilizowekwa kwenye migongo yao. Gari nyekundu lenye namba la usajili limeegeshwa karibu. Mandhari ni la eneo la nje lenye miti na barabara rasmi ya udongo.

Wauguzi wawili wakiwa hospitalini, muuguzi wa mbele ameshika mkono wa mgonjwa kitandani, wote wamevaa mavazi ya rangi ya bulu na runinga ikionyesha picha ukutani. Mgonjwa mwingine amesiamma karibu na pasia.

Chupa ndogo ya dawa ya chanjo imefungwa kwa kifuniko cha rangi ya buluu. Kibandiko kina maandishi yanayoeleza matumizi ya sindano. Chanjo hii inalinda dhidi ya magonjwa ya suluwa. Chupa imewekwa mbele ya boxi la kijani na nyeupe.

Chupa sita za plastiki zikiwa zimepangwa. Kila chupa ina mfuniko mweupe uliofungwa kwenye karatasi yenye maandishi. Rangi kuu yenye lebo ni ya kijani nyeupe na machungwa. Bidhaa inaonekana kuwa ya tiba au lishe.

Sanduku la dawa limewekwa juu ya meza ya mbao. Vifaa vya hospitali kama sindano vinaonekana pembeni. Chupa ndogo ya dawa ipo karibu na boksi. Maandishi kwenye kisanduku inaonyesha chanjo ya magonjwa. Rangi ya bluu imetawala sehemu ya vifaa hivyo.

Mandhari inaonyesha uandalizi maalum wa mtoto aliyezaliwa kabla ya muda au mwenye huhitaji wa matibabu, sehemu hiyo inaonekana kuwa chumba cha watoto wachanga hospitalini, mwanaume akimtazama mtoto mchanga ndani ya hospitali hiyo ameketi.

Sanduku lina maandishi inaoonyesha jina la dawa. Dawa hii ina madini ya chuma, acidi, na foliki na vitameni. Kuna picha ya chembe nyekundu za damu upande wa mbele. Maelezo yanaeleza kusaidia kutengeneza haemoglobini.

Mtoto ananpokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya, watu waliopo wamevaa barakaoa kama tahafhari ya kiafya, mmoja wa wahudumu amevaa koti la rangi la manjano na bulu, mtu mwingine amesimama nyuma akivalia suti ya bulu.

Chupa ya dawa iliyowekwa juu ya meza ya mbao jina la dawa limeandikwa kwenye lebo ya chupa, chupa imefungwa vizuri Kwa kifuniko cha plastiki maelezo ya matumizi yameandikwa mbele wa chupa, manthari ya nyuma yanaonyesha ukuta wa ndani na mapango.

Rangi ya maandishi nyekundu na nyeusi juu ya sanduku jeupe , sehemu ya mbili inaonyesha idadi ya vidonge vilimo kwenye kivurushi ,kuna kibande cha malikafi ya plastiki chenye vidonge vitatu.

Mama anamtazama mtoto aliye ndani ya chumba cha joto. Mama ana gauni la hospitali la rangi la bluu. Mtoto amelazwa ndani ya kifaa maalum cha kusaidia afya ya wachanga. Mama anapenya mikono kupitia sehemu ndogo ya kifaa hicho.

Dawa za kienyeji zilizopangwa sakafuni, kuna vyombo vyenye unga wa miti shamba na mizizi majani mabichi yametandazwa karibu na vyombo hivyo kikavu cha mianzi kimejazwa na tiba asilia zenye maandishi zimewekwa kando ya dawa.

Mwanaume amevaa shati jeupe lenye mikono ya rangi tofauti, anakumbatia maboksi , boksi zimepangwa vizuri kwenye meza au rafu. Nyuma yake kuna bango lenye mchoro wa viini vya malaria , uso wake unaonyesha tabasamu na furaha.

Mtu ameshika daftari lililo na maandiko, mkono mwingine umeshikilia chupa yenye kifuniko cheupe meza inaonekana kuwa na kitambaa cha rangi ya waridi kuna mfuko wenye nguo na karatasi nyuma, ukuta unaonekana kuwa na rangi ya samawati na kijani.

Choo cha shimo kilichojengwa kwa mbao na bahati. Kina mlango wa rangi ya kijani uliowekwa katikati ya ukuta mbao. Mbele yake kuna ardhini udongo mwekundu isiyo na nyasi. Pande za choo zina miti na vichaka vya kijani. Mbingu ina mawingu mepesi yanayoashiria hali ya hewa tulivu.

Mhudumu wa afya amevaa au sare ya buluu na barakoa. Mhudumu yumo ndani ya chumba cha matibabu ya meno. Kuna kiti cha wagonjwa wa meno chenye rangi ya kijani. Vifaa vya kitabibu vimepangwa karibu na kiti hicho. Ukuta wa chumba una rangi ya kijani nyepesi.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe, anafanya kazi katikati mahabara. Amevaa glovu ya rangi ya buluu mikononi mwake. Mezani kuna sahani za majaribio zenye rangi tofauti. Nyuma yake kuna kifaa cha mahabara chenye kupima joto na viaashiria.

Watu wawili wamevaa makoti meupe na barakoa wakisimama nje ya jengo. Mmoja anaonyesha mfano wa kunawa mikono kwa sabuni. Karibu nao kuna mandoo ya maji ya plastiki ya rangi ya buluu. Nyuma yao, kuna mtu aliyevaa sare za kienyeji na barakoa.

Mhudumu wa afya amevaa sare ya buluu na barakoa. Anajaza sindano kutoka kwenye chupa ya dawa. Anashika kifaa kwa umakini mkubwa. Kuta za jengo, zinaonekana upande wa kulia. Watu wengine wapo nyuma yake wakisubiri huduma.

Tangazo la dawa linaelezea kuwa tiba hii husaidia kuondoa maumivu ya kichwa, vile vile dawa inashugulikia matatizo ya kizunguzungu cha mara kwa mara. Mna picha za watu wakionekana wakisumbuliwa na maumivu ya kichwa .

Mtoahuduma wa afya aliyevaa barakoa na miwani akishika chupa ya dawa ya chanjo. Anaonekana yuko kwenye mazingira yanye watu wengine nyuma, huenda ni katika kambi la huduma au afya au shughuli ya utoaji wa chanjo kwa umma.

Wanawake wawili wakiwa mbele ya ubaoni. Mmoja amesimama akionyesha kitu cha kitambaa kwa mikono yake. Mwingine amekaa huku akitazama mbele kwa tabasamu. Ubao na michoro na maandishi kwa chaki nyeupe.

Kundi la wanafunzi wamejaa nje. Wamevaa sare za rangi ya bluu. Kuna viti vya plastiki vya kijani na bluu. Jengo la shule lipo upande wa kulia. Anga lina mawingu mepesi na jua. Wanafunzi wamepanga duara wakisikiliza mwalimu.

Chupa ndogo ya chanjo ya yenye kifuniko cha buluu, imewekwa juu ya kijitabu na maelezo ya chanjo ya MMR, sanduku la paketi ya chanjo linaonekana upande wa nyuma, maandishi yanafafanua kuwa ni chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubella.

Vidonge vya rangi ya manjano vimepangwa kwenye kifungashwa cha plastiki . Sanduku jeupe lina maandishi yanayoonyesha jina la dawa . Rangi ya waridi, kijani na machungwa zinaonekana kwenye boksi . Jumla ya vidonge kumi vinaonyeshwa kwenye picha.

Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali. Kuna chupa nyingi za rangi tofauti zimepangwa vizuri. Vyombo vikubwa vya plastiki vimewekwa sehemu ya juu. Picha za wanyama na mimea zimetundikwa ukutani. Bidhaa zimepangwa kwa ustaarabu wa usawa.

Watu wawili wakiwa wamevaa maalum ya kujikinga , nguo za rangi ya manjano glavu na barakoa ya gesi wakishughulika na kemikali hatari . Mmoja ameshika chupa kubwa ya rangi nyekundu yenye alama ya onyo ya sumu.

Mhudumu wa afya akimchanja mwanamke ,wotw wamevaa barakoa kwaajili ya tahadhari ya kiafya . Mwanamke aliyepolea chanjo amekaa chini yake akitazama umbali. Nyuma yao kuna bango lenye maelezo kuhusu hatha za kujikinga . Watu wengine wawili wenye barakoa pia wanaonekana karibu.

Mwanamke aliyevaa shati la bulu anamwagilia maji kwenye dumu la manjano, mtu mwingine mwenye ahati jeupe anshikilia dumu hilo kwa uangalifu, wote wamesimama kwenye eneo la nyasi na udongo kavu, chombo cha maji za bulu kimeandikwa maandishi meupe.

Muhudumu wa afya ameshikilia shindano na pamba amevaa mavazi ya rangi ya njano yenye mapambo ya kijani kichwani anakofia yenye rangi nyepesi na mtu mwingine aliyekaa mbele yake akivaa shati jekundu.

Mtu ameketi sakafuni akiwa na vazi la kitamaduni. Mikono yake imepambwa kwa bangili za rangi ya fedha. Ameshikilia kifaa chenye nywele nyeusi mkononi. Pembeni kuna vikapu na vyombo vya asili.

Muuguzi amevaa sare za kijani. Anamhudumia mgonjwa kitandani. Mashine ya kufuatilia mapigo ipo karibu. Dirisha limefungwa kwa milango ya chuma. Chumba kina viti na meza. Shughuli inaonekana kufanyika hospitalini.

Mtu ananyunyizia dawa shambani, amevaa nguo za kujikinga pamoja na kofia yenye upindi. Kifaa cha kunyunyizia kimebebwa mgongoni. Mimea ya kijani kibichi imejaa kwenye shamba. Mandhari ya nyuma yanaoyesha miti na nyasi.

Dawa ya vidonge vilivyofunganishwa kwenye karatasi ya bati. Sanduku la dawa lina maandishi yanayoeleza jina na matumizi. Kipo kibande cha plastiki kilichona vidonge vinne vya rangi ya manjano. Dawa hiyo hutumiwa kuongeza kiwango cha vitamini mwilini. Sanduku lina rangi ya machungwa na nyeupe.

Kundi kubwa la nzige wamevamia vichaka na nyasi za kijani mtu anajaribu kuwafukuza akitumia fimbo mbingu imefunikwa na mawingu meupe ya blue eneo linaonekana kuwa shambani au porini.

Mtoto mdogo anapewa chanjo kwenye mkono. Mfanyakazi wa afya amevaa kofia ya buluu na fulana ya njano. Mama wa mtoto amembeba huku akimshikilia kwa upendo. Mezani kuna vifaa vya kitabibu na karatasi.

Madaktari wawili wa meno wakiwa kazini. Wamevaa glovu na barakoa za kujikinga. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum cha matibabu. Daktari mmoja anashikilia sindano ya tiba ya meno. Mwenzake anamsaidia.

Mtu anaoulizia dawa ya kuua mbu amevaa mavazi ya kulinda mwili ya rangi ya bluu, mtu amevaa glavu za kijani mkononi kuna barakoa usoni kwa ajili ya usalama. Mashine ya kupuliza imeshikwa kwa mikono.

Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno, wahudumu wawili wamevaa mavazi ya upasuaji, kila mhudumu amevaa barakoa na glavu mikononi, daktari mmoja anachunguza meno ya mgonjwa, vifaa vya hospitali vimepangwa nyuma ya jumba.

Wahudumu wa afya wakiwa wanamhudumia mwanamke. Mmoja wao anatumia kifaa maalum kuchunguza sikio la mgonjwa. Mgonjwa amekaa chini akiwa amevaa kitambaa kichwani. Wahudumu wanaonekana kushirikiana kwa makini kuhakikisha uchunguzi umefanywa vizuri.

Barabara imekatika kutokana na mmomonyoko wa udongo, maji ya rangi ya matope yamejaa kwenye eneo hilo, watu kadhaa wamesimama pembeni wakitazama, kingo za barabara zimebomoka kabisa, mstari wa njano unaonyesha ulikua ni barabara kuu.

Mkono wa mtu umeshika chupa ya plastiki yenye kofia ya kijani na lebo ya manjano, chupa hii inaonekana kuwa dawa ya miti shamba na kwenye lebo kuna mchoro wa mmea unadaiwa kutumika kutibu.

Vifaa vya jadi vilivyowekwa juu ya zulia la rangi nyekundu, na chupa au vikopo vidogo vya rangi ya kahawia vilivyofungwa kwa kamba ya nyuzi ambavyo vinaonekana kuwa sehemu ya dawa au tiba za kienyeji. Pembeni kuna vipande vya vitambaa vilivyokunjwa.

Watu wengi wakikusanyika eneo lililo haribika vibaya, majengo yamechomeka imebaki na mabaki ya moto, yanaonekana chini, baadhi ya watu wanabeba mizigo, na wengine wanaangalia uharibifu ulio tokea, rangi mbali mbali za mavazi zinaonekana zinajitokezea kati kati ya umati.

Daktari wa meno anatoa huduma kwa mgonjwa aliyekaa kwenye kiti cha matibabu. Amevaa glavu za bluu na miwani maalum yenye taa ya kukoza kuona. Mgonjwa ana miwani nyekundu ya kinga dhidi ya mwanga mkali. Kuna kifaa kinachotoa mwanga wa bluu mdomoni mwa mgonjwa.

Kijana amevaa kifaa cha msaada wa kutembea ,watu wawili wamesimama nyuma yake wakisaidia. Kuna nguzo za kushikilia pande zote mbili . Ukuta wa nyuma Una bango lenye maandishi na alama ya shirika . Wote wamevalia mavazi ya kitaalamu .

Vidonge vya rangi ya manjano vilivyomo kwenye kifunganishi cha plastiki, kuna vipande vitatu vya dawa nyekundu vikiwa vimetenganishwa, chini furushi kumewekwa kipima joto cha zebaki, mandhari ya nyuma ina rangi nyekundu angavu.

Mtu amevaa mavazi maalum ya kujikinga, mtu huyu yuko kwenye gala lililo na masanduku mengi yaliyopangwa kwenye rafu, karibu naye kuna mitungi ya plastiki yenye rangi tofauti kama kijani, nyeupe na buluu.

Mama amekaa kitandani hospitalini akiwa amembeba mtoto mchanga. Watu kadhaa wamesimama karibu naye wakiwa wanamzungumza. Baadhi ya walikuwepo wamevalia mavazi ya rangi ya ngavu. Chumba kina pazia la buluu upande wa nyuma.

Sanduku lenye maandishi meusi juu yake limeandikwa jina la chanjo ya Surua, Mabusha na Rubela na sindano iliyojaa dawa upande wa kushoto wa sanduku. Chupa ndogo yenye kifuniko cha kijani iko karibu na sindano.

Kikombe cha kienyeji cha kukusanyia au kuhifadhia kimetengenezwa kutokana na kibuyu kilichokauka. Kibuyu hicho kimefungwa shanga na kamba na shanga nyeupe na kimewekwa kwenye mazingira ya vyombo mbalimbali.

Mfanyakazi aliyevaa mavazi ya kujikinga anafanyia ng'ombe uchunguzi wa kiafya. Ng'ombe huyu yuko ndani ya uzio wa chuma. Kifaa cha kupima kimeingizwa puani mwa mnyama huyo. Mfanyakazi amevaa glavu na barakoa maalum.

Chupa tatu za virutubisho, chupa ya juu ina maandishi ya rangi nyeupe kwenye kioo cha kahawia. Katikati kuna chupa nyeupe zenye maandishi ya buluu na nyeusi. Ya chini ni chupa yenye lebo ya rangi ya machungwa na nyeupe. Zote zina jina la virutubisho. Sehemu ya nyuma ina mandhari ya kijani yenye mistari ya miale.

Kijana aliyesimama karibu na jengo lililoporomoka. Amevaa suruali yenye mistari na fulana ya bluu. Mazingira yamejaa vipuzi na mawe yaliyosambaa ardhini. Nyuma yake kuna majengo mengine marefu yaliyosimama.

Msichana mdogo amevaa gauni ya rangi ya waridi, anashikilia mikono ya mtu mzima anayemsaidia kusimama, sakafu ina zundia la buluu lilo kwenye sehumu ya mazoezi, dirisha kubwa linaonyesha mandhari ya nje yenye miti.

Watu waliolazwa kwenye vitanda vya hospitali, wagonjwa wamefunika kwa mashuka na blanketi ya rangi mbalimbali . Vitanda vimepangwa kwenye korido ya jengo la afya. Mifuko ya pia imeninginia karibu na wodi ya wagonjwa. Watu wengine wameketi wakisubiri huduma.

Chupa kadhaa za dawa zikiwa juu ya trey ya bluu. Kuna vidonge vya rangi nyekundu na vidonge vidogo vyeupe. Maandishi kwenye lebo yanaonyesha majina ya dawa na kipimo. Chupa zimefungwa kwa kifuniko vya plastiki vya rangi nyeupe.

Watu waliovaa barakoa wakiwa kwenye eneo la wazi lenye viti na meza za mbao. Mwanamke aliyevaa sweta ya kijivu na kofia ya mistari amesimama mbele ya meza akishika karatasi. Mtu aliyeketi upande wa kushoto anashika kwenye karatasi kwa kutumia kalamu ya rangi ya waridi.

Chupa yenye maandiko ya chanjo ya homa ya manjano sindano yenye nja ya rangi ya machungwa imewekwa karibu, vayoli mbili za dawa ziko upande wa nyuma glavu ni rangi ya bluu imeshikilia chupa ya vidonge vya rangi ya chungwa.

Jengo kubwa likiwa linateketea kwa moto mkali. Moto umesambaa sehemu kubwa ya paa na ukuta ukitoa mwanga mkali na manjano na machungwa pamoja na moshi mzito. Inaonekana kuwa tukio hili ni la hatari kwani moto huo unaendelea kushika nguvu na kuharibu kabisa.

Chupa ya plastiki ya kijani ina maandiko yanayoeleza jina la bidhaa, bidhaa hii ni virutubisho vya madini ya chuma, ina vidonge mia moja ndani. Imetengenezwa kusaidia uzalishaji wa seli nyekundu za damu.

Mtoto amesimama karibu na meza. Nyuma yake kuna mhudumu wa afya aliyevaa barakoa na koti la rangi ya samawati, akiwa anaandika kwenye karatasi. Kwenye meza kuna sanduku jekundu na baadhi ya karatasi na vifaa vingine.

Mtu anatembea barabarani wakati wa mafuriko. Amevaa kofia na kubeba begi jeusi mgongoni. Barabara imejaa maji na matope. Kuna magari ya mizigo na magari madogo yaliyosimama. Watu wengine wanasimama kando wakitazama.

Mwanamke anakaguliwa sehemu ya kichwa chake ,ofisa wa afya anashikilia nywele zake kwa mkono, kifaa maalum kinatumika kupima au kuchunguza ngozi ya kichwa shughuli hii inaonekana kufanyika kwenye mazingira ya huduma ya jamii kuna watu wengine waliivaa fulana zenye maandishi nyuma.

Daraja lililoharibiwa na mafuriko. Maji ya rangi ya kahawia yanapita chini yake kwa kasi. Mizizi na magogo makubwa yamekwama juu ya daraja. Watu wengi wamesimama upande wa pili wakitazama tukio. Ukuta wa daraja umevunjika sehemu kadhaa.

Mhudumu wa afya anamchoma sindano kijana. Mhudumu amevaa kofia na koti lenye nembo ya shirika la afya duniani. Kijana ana kofia ya njano yenye alama upande wa mbele. Watu wengine wanaonekana nyuma wakiwa na mavazi ya rangi angavu.

Sindano yenye kipimo cha dawa, chupa ndogo yenye kofia ya bulu imewekwa karibu, karatasi ya kifurushi cha vifaa vya matibabu ipo chini, sehemu ya nyuma ina rangi ya bulu na miale ya mwanga, maandishi madogo yanaonekana kwenye chupa ya dawa.

Mkono unamwaga vidonge vya rangi ya manjano. Chupa ndogo ya plastiki Imeshikiliwa kwa mkono wa kulia. Vidonge vina umbo la duara lililo refuka. Mkono wa kushoto imefunguliwa kupokea dawa

Barabara iliyo furika maji kutokana na mvua au mafuriko kuna gari ndogo la abiria katikati lililo zungukwa na pikipiki aina ya bajaji mbili pande zote. Maji yamefunika sehemu kubwa ya barabara kuko na miti midogo ya mabambo upande wa kulia wa barabara.

Mtoto mchanga amelazwa ndani ya kifaa cha matibabu, mtaakamu wa afya amevaa sare vya rangi ya blue .vifaa vya hosiptali vinaonekana kuwekwa karibu na kitanda mtoto amewekwa mashine wa kumsaidia kupumua hufuma ya ukaribu inaonekana kutilewa kwa umakini.

Ngazi ya chuma imetundikwa upande wa kulia wa mnara. Nyuma ya tangazo kuna miti mirefu ya kijani. Waya za umeme zimepeta mbele ya mnaro. Anga lina mawingu mepesi yenye rangi ya kijivu.

Msichana amevaa koti jeupe la maabara akiwa anafanya jaribio. Amevaa miwani na anaonekana kuwa makini kwenye kazi yake. Mezani kuna vifaa vya kemia vikiwa vimepangwa kwa matumizi. Kuna bomba la gesi la maabara lililokuwa limeegeshwa kwenye vifaa. Wanafunzi wengine pia wanaonekana nyuma wakishiriki katika shughuli hiyo.

Mtu aliyevaa koti jeupe anamhudumia mgonjwa, amefunika uso wake kwa barakoa ya rangi ya bulu, mgonjwa amevaa shati la mistari na kofia ya rangi ya bulu, tendo linafanyika katika eneo la wazi lenye paa la bati.

Wahudumu wawili wa afya wanavaa mavazi ya kujikinga, mmoja amevalia koti jeupe na glavu za bulu, mwenzake amevaa nguo ya rangi ya bulu na barakoa, wanamhudumia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha daktari wa meno.

Daktari wa meno akiwa na mgonjwa wake ndani ya chumba cha tiba ya meno. Daktari amevaa mavazi ya kazi ya hospitali, anaonekana akimweleza mgonjwa jambo huku akishika kifaa cha meno mkononi . Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum cha tiba ya meno.

Chupa ndogo ya dawa ina kifuniko cha rangi nyekundu. Label imechapishwa maandishi ya maelezo ya chanjo. Kuna alama ya duara yenye rangi ya zambarau katikati. Nambari ya kifurushi imeorodheshwa upande ya chini wa label .

Mtoto mchanga anapewa dawa ya matone mdomoni. Mama wa mtoto amemshikilia kwa mikono akihakikisha anapokea dawa vizuri. Mtu aliyevaa fulana ya njano na barakoa anatoa dawa hiyo kwa kutumia kifaa maalum. Kuna watu wengine nyuma wakiwa pia wamevaa mavazi ya njano.

Mwanaume mwenye barakoa akipokea chanjo, mtoa huduma wa afya pia amevaa barakoa ya bluu. Mwanaume amevaa shati lenye rangi ya kahawia na michoro ya vitenge. Mkono wake wa juu unashikiliwa kwa pamba baada ya sindano. Tukio linafanyika katika mazingira ya ndani.

Mtoto mdogo anapewa chanjo ya matone mdomoni, amebebwa na mwanamke aliyevaa nguo ya rangi ya pink, mtu mwingine aliyevaa koti jeupe anamwekea dawa hiyo, mtoto amefunikwa kwa blanketi ya kijani na nyeupe.

Mtoto mchanga amelala ndani ya kitanda cha hospitali cha kulazwa. Mwanamke mmoja anamtazama mtoto kwa makini na huruma, mwanga wa asili unaangaza chumba chenye rangi ya bluu. Mandhari inaonyesha mazingira safi ya tiba ya afya.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe la maabara, ana barakoa usoni kwa ajili ya kujikinga. Nyuma yake kuna rundo la bidhaa zilizopangwa kwa mistari, anaonekana akieleza jambo kwa mkono ulionyanyuliwa. Mtu mwingine ana barakoa.

Barabara iliyofurika maji kutokana na mvua kubwa au mafuriko. Magari kadhaa yakiwemo teksi ya rangi ya kijani na magari mengine ya kibinafsi, yanaonekana yakipita kwenye maji yaliyofunika sehemu kubwa ya barabara. Majengo ya biashara na nyumba yako pembeni.

Mwanamume anamsaidia mtu aliyelala kitandani. Mwamume amevaa shati ya kijivu yenye nembo upande wa kushoto wa kifua. Mgonjwa amefunikwa kwa blanketi lenye rangi nyekundu na mistari mieupe. Chumba kina mwanga wa kutosha na ukuta wenye rangi ya krimu.

Mtoto mdogo akiwa ameketi kwenye mapaja ya mtu mzima ambaye amevaa koti jeusi, na suruali ya buluu, wote wakiwa wamevaa barakoa, muudumu wa avya aliyevaa sare za rangi ya buluu anamshika mtoto kwa upole.

Afisa wa afya amekaa mezani akizungumza na mwanaume, amevaa barakoa jeupe kwa ajili ya kuzuia maambukizi, kuko na chupa ya dawa ya kutakasa mdomo upande wa kushoto wa meza, mwanaume ameketi kwenye kiti chanplastiki cha rangi ya manjano.

Gari limeharibika vibaya kutokana na ajali. Umati wa watu umekusanyika eneo la tukio. Mabaki ya vyuma yamepatikana ardhini. Tangamano linaonekana kuwa kubwa na la taharuki. Trela lina maandishi yanayoonyesha inasafirisha bidhaa hatari.

Watu saba wamesimama pamoja, baadhi yao wamevaa sare ya polisi , wengine wamevaa mavazi ya kiraia yenye rangi tofauti. Kila mmoja ameshikilia karatasi yenye maandishi ,nyuma Yao kuna jengo lenye madirisha makubwa ya vioo.

Muhudumu wa afya aliyevaa barakoa na glavu akimuhudumia mwanamke. Mwanamke ameinama mbele na anaonekana muhudumu anafanya uchunguzi au matibabu kwenye sehemu ya mdomo au pua. Mazinga ya nyuma yanaonyesha watu wengine walio kaa au kulala kwenye viti.

Watu wanne wanafanya usafi katika eneo lenye taka nyingi. Wanaonekana wakichambua na kukusanya uchafu ardhini. Mazingira yamejaa plastiki na karatasi zilizosambaa. Kuna uzio wa waya unaotenganisha eneo hilo na nyumba ya nyuma.

Jengo limeporomoka na kuwa kifuzi . Watu kadhaa wamesimama karibu wakitazama eneo la tukio, baadhi yao wamevaa makoti yenye rangi ya ngavu ya usalama . Mtu mmoja anarekodiwa kutumia simu ya mkononi.

Wahudumu wa afya wakiwa na mgonjwa. Wahudumu wamevalia sare nyekundu zenye mistari mieupe. Kuna kitanda cha wagonjwa kikiwa na vifaa vya matibabu. Wagonjwa wamefunikwa mashuka meupe na ya buluu. Chumba kina mwanga wa mchana unaoingia kupitia madirisha.

Kundi la watu waliokusanyika uwanjani. Nyuma yao kuna moshi mkubwa, mweusi, ukipaa angani. Moto mkali, unaonekana ukiteketeza jengo au kitu. Watu wengine wanasimama kutazama tukio hilo.

Mtu akitazama bango, bango limebandikwa kwenye mlingoti wa chuma. Maneno ya tahadhari yameandikwa kwa rangi ya blue na machungwa. Miti yenye majani ya kijani iko karibu. Mbingu ni ya blue na yenye mawingu kidogo.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga na glavu akinyunyizia dawa shambani. Amebeba pampu ya kijani ya kunyunyuzia mgongoni yenye mabomba ya kutoa dawa. Ananyunyuzia mimea ya kijani kwenye shamba lililopangwa kwa mstari.

Mama ameketi akiwa amembeba mtoto mchanga ,muuguzi aliyevaa sare nyeupe anamshika mkono mtoto. Wote wapo ndani ya jumba cha hospitali chenye rangi ya bluu, dirisha lenye nondo linaonekana nyuma yao .

Mtu aliyevaa barakoa na koti jeupe la maabara anashika kifuko cha rangi ya kijani kwa mkono moja, mtu huyo yupo karibu na boxi lililofunguliwa mazingira yanaonekana kuwa ya ghala au chumba cha kuhifadhia bidhaa

Mhudumu wa afya anampima mtoto mdogo. Mama anambeba mwana akiwa amekaa mbele ya meza. Kuna vifaa na karatasi nyingi za taarifa ukutani. Mhudumu anavaa koti jeupe la kitaalamu. Tukio linaonekana kufanyika katika chumba cha kliniki.

Daktari amesimama karibu na kitanda cha hospitali. Amevaa koti jeupe la kazi la kitabibu. Kuna mashine ya kitabibu zilizo nyuma yake. Anashika bomba linalounganishwa na puto ya kijani. Sehemu ya chumba ina pazia la rangi ya hudhurungi.

Watu wamo ndani ya mtungwi kwenye mto, mitungwi imebeba abiria pamoja na mizigo mbalimbali, nyumba za makuti ziko kando kando ya maji, miti ya minazi na mimea mingine imeota nyuma ya makazi anga ni la buluu na lina mawingu machache meupe.

Mkono wa mtu ukipakwa wino maalum kwenye kidole. Wino huo unatolewa kwa kutumia kalamu yenye maandishi. Kidole kinachopakwa ni cha mkono wa kulia cha mtu aliyevaa koti nyekundu. Mtu anayepaka ameshika mkono kwa uangalivu kuweka alama vizuri.

Meza ya biashara ndogo ya barabarani yenye chupa na mitungi midogo iliyojaa vinywaji au mafuta, pamoja na bango lenye maandishi ya bei na huduma zinazotolewa. Nyuma ya meza kuna baiskeli ya rangi ya bluu ikionekana kuwa sehemu ya usafiri ya mfanyabiashara huyo.

Mtu aliyevaa koti la kazi la rangi ya kijani na kofia nyeupe anaonekana akisimama karibu na ukuta wenye mabango na maboksi yamevikwa . Mkono wake wa kulia umenyenyuliwa ukishika sehemu ya juu ya muundo huu kana kwamba unaweka au kupewa kitu.

Mkulima ananyunyizia dawa shambani, amevaa mavazi ya rangi ya buluu. Kuna pampu ya manjano mgongoni mwake. Mkulima anashika bomba la kunyizia, mimea ya mahindi imeota vizuri. Mazingira yana miti na nyasi ya kijani.

Mikono ya mtu inashikilia vifurushi vidogo vya plastiki. Kuna tembe za rangi ya njano kwenye mfuko mmoja. Mfuko mwingine una vidonge vya rangi ya krimu, pia kuna vidonge vya rangi ya kahawia. Mtu huyo amevaa shati jeusi lenye mistari ya miraba.

Chupa kadhaa zenye maandiko surua, mabusha, rubella ambazo ni chanjo ya virusi vya surua, mabusha na rubella. Chupa hizo zimewekwa juu ya meza ya rangi ya bluu pamoja na sindano na vifaa vingine vya matibabu zenye ncha za plastiki za rangi tofauti.

Kundi la watu waliokusanyika kwenye hafla ya hadhara, wengine wamevaa glove za rangi ya blue na balakoa, ishara ya kufuata tahadhari ya kiafya. Kuna mwanaume na mwanaume wamesimama kwa mstari wakitazama tukio lililo mbele yao.

Chupa mbalimbali za dawa za asili kila chupa imeandikwa jina tofauti kuonyesha aina ya tiba rangi za vifungashio zinatofautiana ili kutambulisha bidhaa, baadhi ya maandishi yanaeleza kazi ya dawa husika.

Mwanamke amevaa barakoa ya uso na nguo ya bluu mhudumu wa afya anampa chanjo kwenye meza la kushoto sindano inashikiliwa tayari kwa kudungwa mazingira yanaonyesha ni sehemu ya huduma ya matibabu, kuna watu wengine wanaonekana mbali nyuma meza iliyo karibu ina karatasi na maandishi.

Mtu aliyevaa kanzu jeupe ya maabara anashika kifaa kidogo kwa makini anaonyesha akiwa amevaa taa kichwani kwa ajili ya kazi ya kitaalamu kifaa cha uso kimefunika sehemu ya mdomo na kufuatilia usafi na usalama walio nyuma wameketi.

Watu kadhaa wamesimama karibu na mitungi ya plastiki ya manjano, watu hao wamevaa mavazi rasmi na wengine, wana mashati ya mikono mirefu. Mitungi imepangwa juu ya zulia la rangi nyekundu ardhini. Nyuma yao kuna majengo yenye paa labati.

Madaktari wamo ndani ya chumba cha upasuaji. Wamevaa mavazi ya kinga ya rangi ya bluu pamoja na barakoa. Mgonjwa amelazwa kitandani na kufunikwa kwa shuka za upasuaji. Vifaa vya kutibu vimepangwa karibu na eneo la kazi.

Daktari anamchunguza mgonjwa, amevaa kodi jeupe na kifaa kichwani chenye mwanga, anatumia kifaa cha kupima maskio ya mtu, mgonjwa ameketi akiwa amevalia vazi lenye rangi nyekundu na kijani.

Meza imetandikwa kitambaa jekundu chenye vitu mbalimbali. Kuna pembe za wanyama zikiwa zimewekwa juu ya kitambaa. Vifaa vya kiasili vinaonekana vikitumika kwa shughuli fulani. Mtu ameshika kifaa kinachoonekana kuwa cha kitamaduni.

Watu wengi wamekusanyika katika eneo lililoathiriwa na moto, majengo yamechomeka na kuta zimebaki na mabaki ya uharibifu wakazi wanatembea juu ya vifusi kuchunguza kilicho salia baadhi ya hawa watu wamevaa mavazi yenye rangi ya angavu.

Mwanamke amekaa kwenye kiti cha plastiki ,ana mavazi yenye rangi ya ngavu na mikufu shingoni .Mhudumu wa afya amevaa barakoa na koti jeupe, anaandaa sindano mikononi mwake . Sanduku la baridi la rangi ya bluu limeekwa mbele yake.

Chupa nyingi za dawa za chanjo, kila chupa ina kifuniko cha njano kwa maandishi meupe. Maandishi yanaonekana ni ya chanjo ya homa ya manjano. Kila chupa ina dosi tano za sindano.

Mtu aliyevaa kanzu nyeupe na kofia ya upasuaji anaongea na mtu mwingine, kwenye paji la uso wake kuna taa ndogo ya kichwani mezani kuna vifaa na karatasi zinazo tumika kazini, watu wengine waliovaa mavazi meupe wanaonekana nyuma na mazungumzo yanaonekana kuwa ya kitaalam.

Mtu mzima anamuhudumia msichana aliye kwenye kitanda, mwanamke amevaa glavu na barakoa kwa usalama. Msichana anaonekana amevalia nguo yenye madoa meusi. Kitanda kimefunikwa kwa shuka zenye mchoro ya rangi mbali mbali.

Mwanamke amebeba mtungi wa plastiki wa njano, amevalia shuka ya rangi ya machungwa yenye mapambo meusi , mkono wake wa kulia unashikilia sehemu ya juu ya mtungi huo nyuma yake kuna mtu mwingine amebeba chombo sawa.

Mwanamke amesimama ndani ya chumba chenye pazia la bluu . Amevaa fulana ya kijivu yenye nembo upande wa kushoto wa kifua. Kuna kifaa pia kidogo cha unyoosho wa video mkononi mwake wa kushoto

Kikapu cha kienyeji kimewekwa juu ya meza kuna moshi unao toka toka ndani ya chombo, sehemu ya uso wa chombo ina michoro ya mistari vitu vingine vya kiasili vimewekwa pembeni rangi ya chombo ni kahawia iliyochanganyika na nyeusi.

Watu waliovaa mavazi ya rangi ya buluu wakiwa ndani ya chumba, mmoja wao anaonekana kumshika mtoto mdogo mikononi mtoto amevalia nguo zenye rangi tofauti zenye michoro nyuma yao kuna samani ya vifaa vinavyoashiria mazingira ya ndani ya jengo.

Mwanaume anakagua sikio la mwanamke kwa kutumia kifaa cha kitabibu, mwanamke amevaa blausi nyekundu na koti jeusi, mwanume amevalia shati jeupe lenye mikono ya rangi ya zambarau uso wa mwanaume umeelekezwa karibu na sikio la mwanamke.

Mwanamke amevaa fulana ya pinki na anakaa kwa kuchuchumaa, ananawa mikono kwa kutumia maji yanayotoka kwenye bomba la nje, chini kuna besheni la bluu lenye domo la njano lililowekwa ndani yake. Nyuma yake kuna nyumba la bati lenye nguo zikining'inia kwenye kamba.

Kikundi cha wanawake walioketi ardhini wakiwa kwenye duara, Wamevaa mavazi ya rangi mbalimbali na mashuka yenye michoro ya kitamaduni. Mwanamke mmoja amesimama mbele yao akionekana kuzungumza na kuelekeza jambo. Mandhari ya nyuma yanaonyesha milima na majengo machache ya mawe.

Daraja ndogo lililozungukwa na maji ya rangi ya kahawia. Kuna kundi kubwa la watu wamesimama kando kando ya kingo. Watu wamevaa mavazi ya rangi mbali mbali. Maji yanaonekana kuwa na tope nyingi kutokana na mafuriko.

Mtoto mchanga amelazwa ndani ya shuka safi, mwanamke amemshikilia mtoto kwa upole muuguzi anamsaidia mama kumwangalia mtoto, ukuta wa chumba una rangi ya waridi iliopeuka, kitanda cha hospitali kimeekwa karibu na ukuta.

Muuguzi akimuhudumia mgonjwa aliyelazwa kitandani. Mgonjwa amevalishwa kifaa cha kusaidia kupumua kwenye uso. Muuguzi amevaa barakoa ya rangi ya samawati. Kuna mashine ya uchunguzi wa viashiria vya mwili nyuma yao.

Mtunmevaa koti cheupe. Ameshika sandukudogo lamchum lililofunguliwa. Ndani ya sanduku kuna pakiti zilizofungwa kw karatasi, mezani kuna mekundu yaliyowekwa kwenye chupa kidogo. Mtu ameinana akitazama vitu vilivyomo.

Chupa ya plastiki ya rangi ya kahawia yenye kifuniko cheusi, kwenye lebo yake kuna maandishi makubwa ya manjano na meupe, sehemu ya mbele ya lebo ina maandishi madogo ya rangi nyekundu kwenye mandari nyuma ya udhurungi , chini ya lebo kuna mchoro wa machani.

Sindano inaonekana kuwa na kipenyo kidogo cha kijani. Kifunganishio cha dawa kimewekwa chini ya sindano. Mandhari ya nyuma ni ya rangi ya bluu angavu. Mikono inayoshikilia kifaa ina glavu za kitaalamu. Picha inaonyesha maandalizi ya kutoa sindano kwa njia ya mtaalamu.

Chupa tatu za virutubisho , chupa ya juu ina rangi ya manjano na kahawia , iliyo katikati ni nyeupe yenye maandishi ya bluu , chupa ya chini ina rangi ya kahawia ya kijani kila chupa imeandikwa jina ya bidhaa na maelezo.

Chupa la virutubisho vilivyoundwa kusaidia kuongeza kiwango cha chuma mwilini na kusaidia mwili kuvyonza chuma vizuri kupitia uwepo wa vitamini C, kwenye lebo kumeandikwa kuwa kuna vidonge sitini vya gami kwenye chupa.

Watu wanne, wamesimama, wakiwa wameshika maboksi ya rangi ya machungwa. Maboksi hayo yameandikwa neno Zipline kwa herufi nyeupe. Kila mtu amevaa koti jeupe la kazi. Mikono yao pia inashika mifuke meupe yenye plastiki.

Mtoto mdogo akipatiwa chanjo na mhudumu wa afya. Mhudumu huyu amevaa barakoa, sare ya rangi ya bluu na njano. Mama wa mtoto anamshikilia ili atulie wakati wa kuchanjwa. Kuna mtu mwingine aliyevaa suti ya bluu amesimama karibu akitazama.

Jengo lililoporomoka ambapo watu wengi wamekusanyika juu na kuzunguka mabaki ya mawe na zege. Kuna wahudumu wa uokoaji waliovaa sare zenye rangi ya njano na nyeusi wakiwa na kofia za usalama wa kitaifa katika juhudi za kutafuta manusura.

Wanaume watatu wamo nje ya nyumba ya udongo, mmoja ameketi kwenye kiti cha mbao akiwa amevaa shati la zambarau, wawili wamesimama wakiwa wamevaa makoti ya buluu yenye alama, kuna kiti cha plastiki chenye karatasi ya mkoba juu yake, mti mdogo unaonekana karibu na ukuta wa nyumba.

Chupa ya plastiki hii imewekwa upande ikiwa wazi. Vidonge vya rangi ya manjano vimejaa karibu na kifuniko. Lebo ya chupa ina maandishi ya rangi ya machungwa na nyeupe, maneno yanayoeleza kuwa virutubisho ni vya Vitamini D3.

Chupa ya chanjo yenye lebo ya MMR chanjo hiyo inalinda didhi ya surua matumbwitumbwi na rubela, chupa ina kifuniko cha rangi ya manjano juu kuna sindano ya dawa ya rangi ya bluu pembeni maandishi kwenye lebo yanaeleza ujazo wa mililita ishirini.

Chupa mbili ndogo za dawa zenye vifuniko vya buluu. Maandishi kwenye karatasi yanaonyesha masharti ya matumizi. Chupa nyingine ina maandishi kuhusu dosi . Bidhaa hii hutumika kwa chanjo dhidi ya suluwa.

Mtoto anapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Mama wa mtoto, anamshikilia kwa mkono ili asisonge. Wote wawili wamevaa balakoa kwa tahadhari ya kiafya. Mhudumu amevaa sare ya rangi ya blue nyepesi.

Mtu anashona kwa kutumia mashine, amevaa koti cheupe la kazi. Uso wake umefunikwa kwa barakoa ya buluu. Kuna vitambaa vya buluu vimepangwa mbele. Mtu mwingine yuko nyuma akifanya kazi.

Mwanamke aliyevaa barakoa amevaa fulana nyekundu na suruali ya bluu mkononi ameshika boksi jeupe lenye maandishi kuna pochi la kijani imefungwa kiunoni nyuma yake kuna watu wengine wamesimama karibu na jengo.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa. Amevaa glovu na barakoa kwa usafi na kinga. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum cha kliniki ya meno. Zana za kitabu zinatumika kukagua ndani ya kinywa.

Chupa ya dawa yenye maandishi Ibuprofen imewekwa kwenye uso wa rangi ya bluu, chupa hii ni ya plastiki yenye rangi nyeupe kuna alama ya msimbo au upande wa kushoto mandhari ya nyuma yanaonekana yakiwa na rangi zilizokauka.

Vifaa vya jaji vilivyowekwa juu ya zulia lenye rangi nyekundu. Na chupa au vikombe vidogo vya rangi ya kahawia vilivyofungwa kwa kamba ya nyuzi, ambavyo vinaonekana kuwa sehemu ya dawa au tiba za kienyeji. Pembeni kuna vipande vya vitambaa vilivyokunjwa na kitu kinachoonekana kama mfuko au kifuko cha ngozi.

Madaktari wawili wakiwa kwenye jumba cha upasuaji, wamevaa barakoa na kofia za upasuaji za rangi ya kijani na bluu, mmoja anashikilia kifaa cha upasuaji huku mwingine akisaidia Kwa uangalifu taabkali za jumba za upasuaji zinaangaza sehemu inayofanyiwa kazi .

Kifurushi cha chanjo kinachotukika kinga dhidi ya homa ya manjano. Ndani yake kuna vijisanduku vidogo vyenye mirija ya dawa vyenye vifuniko vya rangi ya kijano. Karibu na kifurushi kuna karatasi yenye maandiko madogo labda maelezo ya matumizi.

Watu wawili wakiwa kazini katika chumba cha kitabibu. Mmoja amevaa koti jeupe la maabara na barakoa ya upasuaji. Mwengine amevaa koti la rangi ya kijani na miwani ya kinga. Kuna kifaa cha kitabibu chenye skrini iliyowashwa mbele yao.

Mtu amevaa mavazi ya kinga ya njano shambani, ana glavu za rangi ya bulu mkononi, mgongoni amebeba pampu ya kunyunyuzia dawa, anaelekeza na kwenye mimea iliyopangwa kwa mstari, udongo unaonekana umeandaliwa vizuri kwa kilimo.

Jengo dogo la rangi ya bulu na nyeupe, watu wamekusanyika karibu na jengo hilo, baadhi ya watu wamekaa wakiwa na madumu ya maji, anaga linaonekana kuwa na mawingu machache, eneo linazunguka lina mchanga mwingi.

Chupa imejaa vidonge vya virutubisho vya afya. Jina la bidhaa limeandikwa kwa herufi kubwa katika. Kifungashio kina rangi ya manjano na bluu na kahawia. Kifuniko ni cha rangi ya machungwa na kimefunikwa vizuri. Maelezo juu ya faida ya bidhaa yako upande wa kushoto.

Wahudumu wawili wa afya wakiwa katika chumba cha wagonjwa wachanga. Wamevaa barakoa, glavu na kofia za upasuaji wakimhudumia mtoto mchanga aliye kwenye kitanda maalum cha wagonjwa mahututi. Kuna mashine ya ufuatiliaji wa viashiria vya muhimu, nyuma zikionekana taarifa za afya za mtoto kama vile mapigo ya moyo au joto.

Mwanaume anaendesha mtungi uliobeba mzigo mbalimbali ,ndani ya chombo hicho kuna magodoro, blanketi, maji yanaonekana ni ya rangi ya udongo huenda ni mto au uzio. Mtu huyu amevaa nguo za baridi zenye rangi tofauti.

Muhudumu wa afya amevaa barakoa, anashika sindano na chupa ndogo ya dawa. Mkononi wake umeshika kwa uangalifu kifaa cha kudunga na amevaa fulana ya njano yenye nembo. Sehemu ya nyuma ina dirisha lenye rangi ya buluu.

Glavu za kijani zimeshika chupa na dawa. Sindano yenye kichwa cha njano ipo mkononi. Hati yenye maandishi ipo chini ya vifaa hivyo. Kiwevu ndani ya chupa kimehifadhiwa vizuri. Vifaa vinaashiria maandalizi ya chanjo.

Kundi la watu limekusanyika wakiwa wamesimama pamoja, wamevaa fulana za kijani na makoti yenye miramba ya rangi. Kila mmoja anashikilia kifaa cha kiteknoliki mikononi. Nyuma yao kuna miti yenye majani mambichi.

Chupa mbili za dawa za chanjo, zimefunikwa kwa vifuniko vya rangi ya bluu. Maandishi yanaelezea inalinda didhi ya surua, matende na rubella , chupa zimesimama mbele boksi la kijani na nyeupe.

Muuguzi anamhudumia mtoto mdogo . Amevaa miwani na stethoskopu shingoni . Mtoto ameshikiliwa na mama aliyevaa hijab ya manjano . Mbele ya meza yao kumejaa vifaa vya kitabibu . Ukuta wa chumba una rangi ya zambarau.

Chupa ndogo ya chanjo ya homa ya manjano, kuna sindano yenye kipimo cha mililita upande wa kushoto nyuma yake kuna chupa zingine tatu zenye dawa huko jeupe la plastiki limesimama karibu na chupa izo.

Muuguzi amevaa sare jeupe yenye mistari ya buluu. Anashika kidole cha mgonjwa kwa uangalifu. Mgonjwa amevaa gauni jeupe lenye maua ya rangi ya chungwa. Watu wengine wanaonekana wakiwa wameketi nyuma yao.

Vikapu vya asili vilivyotengenezwa kwa magome ya matunda makavu. Vimetengenezwa kwa umbo la duara na shingo nyembamba juu. Kila kimoja kimefungwa kwa kamba nene au nyuzi za rangi. Vipo vingi vikiwa vimepangwa juu ya ardhi.

Chupa ndogo ya kifuniko cha plastiki kilichofungwa kwa kwa muhuri ya usalama. Sehemu ya chini ya picha ina lebo ya rangi ya kijani yenye maandishi meusi na juu yake kuna muhuri wa karatasi wenye maandishi madog yanayozunguka. Inaonekana kama chupa ni ya dawa.

Wanawake wanne wakiwa njiani wakibeba madumu ya maji kichwani. Wamevaa mavazi ya rangi angavu na mapambo ya shanga shingoni na kichwani. Kila mmoja anaonekana ametulia huku akitembea kwa mstari. Mandhari ya nyuma inaonyesha eneo la mashambani lenye vichaka.

Dawa aina ya vidonge vinavyohifadhiwa kwenye kifunganishio maalum. Chini ya maboksi hayo kuna pakiti yenye maelezo ya dozi na tarehe ya mwisho ya matumizi. Upande wa kushoto juu kuna kifaa cha plastiki kilicho na nafasi ya vidonge visivyoonekana wazi.

Watu watatu wakiwa katika chumba cha ofisi. Wawili wamesimama huku mmoja ameketi nyuma ya meza. Wanavaa barakoa wanaonekana kuwa wahudumu wa afya. Meza imewekwa karatasi, jalada na vifaa vingine vya kazi. Kabati la kuhifadhi mafaili lipo ukutani nyuma ya meza.

Chupa ndogo ndogo za kioo zilizojaa unga wa rangi kahawia. Kila chupa imefungwa na kifuniko cha rangi ya fedha. Chupa zimepangwa kwa wingi kwenye uso wenye rangi ya kahawia. Unga unaonekana kuwa umekauka na kuhifadhiwa vizuri.

Wagonjwa na wahudumu wa afya wakiwa kwenye chumba cha matibabu ya meno. Mhudumu wa mbele amevaa koti jeupe na glovu. Kuna vifaa vya kitabibu vya rangi ya bluu mezani. Wote wawili wamevaa barakoa kwa usalama wa afya.

Chupa cha viritubisho vya afya, kifuniko cha chupa NI cha rangi nyekundu na machungwa . Sehemu ya mbele ina alama ya kipengelecha kemia . Maelezo inaonyeshwa ina vidonge sitini Kwa matumizi.

Mwanamke amekaa ndani amevaa sweta ya rangi ya bulu yenye collar nyeupe anashikilia kitu mkononi kana kwamba anazungumza, pembeni kuna kitabu kilichofungwa, chini yake meza chenye kitambaa cheupe.

Mtu mzima anapewa sindano kwenye mkono wake wa juu. Mtu huyu amevaa shati lenye mikono mirefu lenye mistari yenye rangi nyekundu na nyeupe . Amevaa barakoa ya upasuaji yenye rangi ya buluu iliyoshushwa kidogo mdomoni. Anaonekana amekunja uso.

Mandhari inaonyesha maandalizi ya kutoa au kujaza dawa, sindano ina alama za kipimo za milimita ya dawa, mkono huu unashikilia sindano inayochomekwa kwenye chupa ya dawa mkono umevalia glovu ya rangi ya samawati.

Mwanaume anapokea chanjo kwenye mkono wa kulia. Mhudumu wa afya amevaa shati jeupe na barakoa. Upande wa kushoto kuna pipa kubwa la plastiki ya rangi ya bluu. Mandhari ya nyuma yanayoonyesha mimea na miti. Anga linaonekana kuwa na mawingu machache chini ya jua kali.

Chupa ya plastiki ina kifiniko cha kijani kilichofungwa vizuri bidhaa imeandikwa kuwa na vipimo vya kithaamini aina fulani maandishi meupe na kijani imeanfikwa kwenye lebo mistari ya dhahabu inazunhuka sehemu ya juu na chini, kidonge hupewa kwa lengo la kuongeza kinga ya mwili.

Vyombo mbalimbali vya kienyeji na vya kisasa vikiwa pamoja. Kuna chungu cha udongo kilichopambwa na rangi nyekundu na nyeusi, kando yake kuna kibuyu cha asili chenye kamba nyekundu iliyofungwa.

Watu wawili wakiwa wanabeba mitungi miwili mikubwa ya gesi. Wote wamevaa barakoa kwa uso. Mtu aliyekaribu zaidi amevaa mavazi meusi, na yule aliye nyuma amevaa sare za rangi za zambarau. Nyuma yao kuna gari jeupe lenye fremu ya chuma. Yanaonekana kutumika kusafirisha mitungi hiyo.

Watoto wawili wanajaza maji kwenye madumu madogo kutoka bomba lililowekwa karibu na eneo lenye maji machafu nataka. Maji haya yanaonekana kuwa machafu sana yenye rangi nyeusi na taka zinazoelea. Jambo linaweza kuashiria uchafu.

Chupa ndogo za dawa zenye vifuniko vya bluu. Mkono umeshika chupa moja kati ya hizo. Sanduku cheupe lenye maandishi liko chini ya chupa hizo. Maandishi yanaonyesha ni chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubella. Chupa zina lebo yenye maandishi ya bluu na meupe.

Dakatri wa meno akiwa kazini akimhudumia mgonjwa, daktari amevaa koti jeupe glavu na barakoa ya upasuaji, msaidizi aliyevaa mavazi ya kijani pia anashirikiana katika matibabu hayo kuna vifaa vya kisasa vya matibabu ya meno pamoja na kompyuta yenye skrini za blue

Watu wawili wanasukuma pikipiki ndani ya maji mengi. Maji yanaonekana ya rangi ya kahawia kutokana na tope. Pikipiki imebeba madumu ya plastiki ya njano. Upepo mdogo unapeperusha mawimbi madogo mbele yao.

Mhudumu wa afya akiwa amevaa mavazi ya kujikinga, amefunika kichwa kwa kofia ya kinga na amevaa barakoa usoni, mikono yake imevalishwa glovu za mipira kwa usalama, pembeni kuna meza yenye vifaa vya tiba mbali mbali.

Mhudumu wa afya akiwa amevaa balakoa ya upasuaji, anashika sindano na chupa ndogo ya dawa kwa uangalifu. Amevaa kitambulisho shingoni chenye pambo ya rangi ya blue . Mazingira ya nyuma yanaonyesha watu wengine wakifanya kazi ya hema jeupe.

Madaktari wakiwa kwenye chumba cha upasuaji wamevaa mavazi ya rangi ya kijani na barakoa kwa ajili ya usafi. Madaktari hao wanafanya upasuaji wa kutumia vifaa maalumu. Kuna meza yenye vyombo vya tiba vilivyopangwa vizuri.

Wadudu wengi wamejaa juu ya majani ya mimea. Rangi zao ni za kahawia zenye madoa meusi. Mazao ya kijani yanashambuliwa kwa Kasi. Hali inaonyesha uharibifu wa kilimo. Maandhari ni shambani penye mazao mabichi. Wengi wa viumbe hao inaashiria uharibifu mkubwa.

Msichana amesimama karibu na mtu mzima akiwa amevaa barakoa. Wote wawili wanashiriki kwa shughuli ya usafi wa mikono. Maji au dawa imemwagwa kutoka chombo maalum. Tangi jeusi lina nembo ya shirika la kimataifa. Mazingira yanaonyesha kuwa ni eneo ya umma hatua la onyesho la tahadhari ya maambukizi.

Sanduku kimeandikwa jina la chanjo dhidi ya maradhi matatu. Chupa mbili ndogo zimewekwa mbele ya kifangashio. Mojawapo ina kofia ya bluu, nyingine ya fedha. Maandishi yanaelezea maelekezo ya matumizi. Bidhaa inatengenezwa kwa matumizi ya tiba. Rangi kuu nyeupe inachanganyika na bluu na nyeusi.

Mwanamke anasafisha mikono chini ya mtungi mkubwa wa plastiki, anavaa barakoa ya manjano kwa ajili ya kujikinga. Mtoto yuko mbele yake akitazama kwa makini. Nyuma yao kuna nyumba ya kawaida ya mbao na mabati. Samahani za plastiki za kijani zimewekwa nje ya jengo. Mita ya anga ya bluu vinaonekana upande wa kulia wa mandhari.

Mkono umeshikilia sindano iliyodungwa kwenye chupa ndogo kisanduku cha rangi ya bluu na nyeupe kimewekwa mezani maandishi juu yake yanaeleza aina ya chanjo, chupa nne zenye mfuniko wa samawati zimepangwa mbele, vifaa vinaonekana kuwa vya matum afya.

Moto mkubwa unasambaa kwa kasi kwenye eneo lenye miti. Miale ya rangi ya manjano na machungwa inaonekana juu. Moshi mzito unajaa angani ukifunika mandhari. Mazingira yanaonekana kuwa ya msitu au pori. Miti imeungua na mingine iko hatarini. Tukio linaonyesha uharibifu mkubwa wa mazingira.

Mtu wa huduma amevaa mavazi ya kinga ya rangi ya buluu na barakoa. Mwanamke aliyevalia rangi ya kahawia ameketi mbele yake. Wote wawili wanavaa barakoa kufunika pua na mdomo. Majaribio au chanjo inaonekana kutolewa kwa uangalifu. Mazingira yanaonesha kuwa sehemu ya muda kama hema. Wengine wanasubiri huduma wakiwa wamekaa nyuma.